Daktari wa meno akiwa anampatia matibabu mgonjwa aliyelala juu ya kitanda akiwa amepanua kinywa akionyesha jino linalohitaji kubadilishwa, kati ya mengi ambayo daktari ameyashika.

Daktari wa meno akiwa amesimama mbele ya darasa pamoja na walimu, akiwa anatoa somo la usafishaji wa meno, akitumia meno ya bandia kumwelekeza mwanafunzi kwa matendo.

Mwalimu akiwa amesimama nje katika eneo lenye uwazi mkubwa, akiwa anatoa elimu kwa wanafunzi juu ya umuhimu na faida za upandaji wa miti, huku kila mmoja akiwa anafanya kitendo cha kupanda mti.

Mazingira hatarishi kwa makazi ya watu kwani kuna maji machafu yaliyotuama yanayosababisha mmomonyoko wa udongo ambayo huweza kusababisha magonjwa kwa binadamu, pia kuna nyumba chafu zilizochakaa mabati.

Mazingira hatarishi yenye maji mengi yaliyotuama na kuziba barabara kwa watembea kwa miguu pamoja na magari yanayojitahidi kupita ili kufika upande wa pili.

Mfanyakazi akiwa anafanya usafi katika chumba cha hospitali kilicho na vitanda vya kulaza wagonjwa, pamoja na kompyuta ambayo inafuatilia mapigo ya moyo pamoja na akili, pia kuna makabati yenye madroo yanahifadhi vitu mbalimbali.

Mazingira ya nje ya jengo la hospitali, kukiwa na watu mbalimbali walioketi wengine wakiwa wamesimama, pamoja na wauguzi wanaopokea wagonjwa kutoka katika magari ya wagonjwa yaliyowaleta katika hospitali hiyo.

Mazingira ya hospitali yenye majengo yaliyotengenezwa kwa matofali ya kuchoma, kukiwa na mitungi ya gesi iliyofungwa vizuri ukutani, ambapo imezungushiwa uzio wa vyuma.

Daktari wa jinsia ya kike alimevaa miwani na koti refu la rangi jeupe, akiwa anasoma boksi lililohifadhiwa dawa kwa ajili ya kutibu magonjwa mbalimbali na dawa zingine zikiwa zimepangiliwa katika rafu za mbao.

Kundi la madaktari wakiwa wamesimama sehemu moja, wengi wao wakiwa wamevaa makoti marefu ya rangi nyeupe, kila mmoja akiwa amening'iniza kadi shingoni, ambayo ina taarifa zake, kama vile: jina, umri, elimu aliyonayo, na kadhalika.

Daktari wa kiume aliyevaa koti refu la rangi nyeupe, akiwa anatoa damu kutoka katika mkono wa mgonjwa, ili kuifanyia vipimo na kugundua tatizo au chanzo cha ugonjwa.

Madaktari wawili wanaojihusisha na magonjwa ya watoto wachanga, waliovaa sare za rangi ya kijani wakiwa wanatoa huduma za matibabu kwa mtoto aliyelala juu ya meza, wakimchoma sindano katika sehemu ya uso karibu na pua.

Muuguzi wa kike akiwa anamuangalia mtoto mchanga aliyezaliwa siku sio nyingi, ambaye amelazwa katika chumba kidogo kilichotengenezwa kwa plastiki, kikiwa na matobo ambayo humsaidia mtoto huyo kupata hewa safi.

Mama akiwa ameketi kwenye kitanda ndani ya chumba cha hospitali, akimtazama mtoto mchanga aliyebebwa na kijana aliyeketi kwenye kitanda hicho pia.

Muuguzi wa kike, akiwa katika chumba wanachohifadhiwa watoto wadogo waliopo ndani ya kichumba kidogo cha plastiki, ambacho kimetobolewa ili kusaidia mtoto huyo kupata hewa safi.

Duka ambalo linauza dawa kwa ajili ya kutibu magonjwa mbalimbali, zikiwa zimehifadhiwa katika makabati yaliyotengenezwa kwa kutumia chuma pamoja na vioo. Kukiwa kuna funguo zinazofunga sehemu hiyo ili mtu asiyeruhusiwa asiweze kuchukua hizo dawa.

Vitunguu swaumu vilivyokusanywa sehemu moja, vikiwa na punje nyingi zenye maganda ya rangi nyeupe, ambavyo hutumika kama dawa ya asili, kutibu magonjwa mbalimbali.

Dawa za asili au za kienyeji za rangi ya kijani, zilizotengenezwa katika mfumo wa vidonge vidogo, vikiwa vimewekwa juu ya mez, ambavyo vinatibu magonjwa mbalimbali.

Zao la papai likiwa limewekwa juu ya meza, moja likiwa zima na lingine likiwa limekatwa kipande. Huku ndani kukiwa na matetere meusi ambayo hutumika kama dawa za kienyeji kutibu magonjwa mbalimbali.

Mama aliyebeba pochi mkononi akiwa anachuma majani mabichi ya rangi ya kijani, ambayo hutumika kama dawa ya asili, kwa ajili ya kutibu magonjwa mbalimbali.

Dawa za asili zitokanazo na maua pamoja na majani ya mimea mbalimbali, zikiwa zimewekwa katika kikombe. Pembeni kukiwa na chupa ndogo zenye vimiminika, huku vidonge vikiwa vimewekwa katika kijiko, ikiwa ni shughuli za utengenezaji wa dawa.

Mmea wa mshubiri ukiwa umestawi vizuri ambao unatumika kama dawa za kienyeji kutibu magonjwa mbalimbali, pale unapotafuna au kupaka katika kidonda.

Dawa ya asili itokanayo na vitu mbalimbali kama vile majani mabichi, magome ya miti, mizizi, matunda, mbegu za mazao ambayo umetwangwa na kuwa katika ufumo wa ungaunga ikiwa imehifadhiwa vizuri katika chupa ndogo ambayo inatibu magonjwa mbalimbali.

Uandaaji wa dawa za asili utokanayo na majani mabichi, yaliyohifadhiwa ndani ya kikombe. Pembeni kukiwa na chupa ndogo zenye ungaunga, pamoja na kibakuli kinachotumika kutwangia vitu mbalimbali.

Dawa ya asili ambayo imetengenezwa kutokana na magome ya miti, mizizi, majani au matunda na kuhifadhiwa vizuri katika boksi lililotengenezwa kwa karatasi ngumu, ikitumika kutibu magonjwa mbalimbali.

Dawa za asili ambazo hutibu magonjwa mbalimbali, zikiwa zimehifadhiwa katika pakti ndogo, pembeni kukiwa na maua na matunda, kama vile; nanasi pamoja na ndizi.

Dawa za asili zitokanazo na mimea au magome ya miti, mizizi, majani, ambazo huandaliwa na kuhifadhiwa katika vichupa vidogo vikiwa vinauzwa ile kutibu magonjwa mbalimbali.

Mche uliostawi vizuri na kutoa matawi ya majani mabichi ya rangi ya kijani, ambayo hutumika kama dawa za kienyeji pale itakaposagwa au kuchemshwa, inayotumika kutibu magonjwa mbalimbali.